Ni mmoja wapo ni hospitali hapa pia ambaye naona daktari watatu na mgonjwa mmoja ambaye ni kama anajaribu kutoka nje hasaa alikua amevunjika ama amepitia cesarean delivery ama oparesheni ya tumbo.

Hapa ni wafanyakazi wengi wamekuja, wamekusanyika pamoja sababu ya hiyo uchafu. Wanafanya kazi ya uchafu, na pia naona ni askari, na pia si askari, pengine ni kama anafaa uniform.

Ni kama ofisi, ofisi pia inasaidia kuna wamama, wazee, mabibi na mabwana wamejaa pamoja, wengine wameketi wanasaidia kuangalia makaratasi ni kama wananunua kitu.

Aidha madawa tofauti tofauti...

Yellow fever vaccine ambayo ni dawa inasaidia na yellow fever watoto ama watu wote wakipatana na hiyo ugonjwa ni dawa yake. Pia ni muhimu sana kwa hii ugonjwa upate ni dawa yake.

Hii ni kama analgesic drugs ni tembe ambayo inakuwanga nyeupe sana na wakati mtu, daktari wanapeana mtu akikuwa na allergy .

Naona wanafunzi na walimu kwa darasa mmoja ambao wanasoma na picha kila mtu ako na karatasi hizo karatasi kila mtu ako nazo piha ya kuangalia. Labda mwalimu anaonyesha maonyesho kutoka mahali tofauti tofauti.

Hospitali kuna mama amevunjika na pia daktari ana patisha na mguu yake labda ni kama amevunjika amepata injury yoyote la sivyo naona kama daktari anamtibu vile inavyostahili na anahakikisha kwamba mama aliyelala ni mwenye mgonjwa ni kama ana feel hiyo ugonjwa.